Mgonjwa aliyelazwa kitandani hospitalini, kwa upande wake wa kulia wa mwili, pembeni mwa kitanda, kuna mhudumu wa afya, aliyevaa koti jeupe na glovu, akifanya huduma za afya, inaonekana anashughulika, na vifaa vingi, vya tiba, vilivyowekwa kichwani mwa mgonjwa.

Mafuriko makubwa katika mtaa wa makazi. Maji yamejaa barabarani na watu wanaonekana wakitembea ndani ya maji yaliyofunika sehemu kubwa ya mtaa huo. Baadhi yao wamevaa mavazi ya mvua na wengine wanaonekana wakisaidiana kuvuka maeneo yenye kina kirefu. Majengo na maduka yaliyopo pembeni yanaonyeshana kua huu ni mtaa wa biashara au makazi ya watu.

Upande wa kushoto, watu wanaonekana wakitembea kwenye barabara iliyojaa maji ya matope. Nyumba zilizopo zimezungukwa na maji na wakazi wanaonekana wakijaribu kuhama na kuokoa mali zao. Katikati, mwanaume ameketi juu ya paa la nyumba, kwa sababu nyumba yake umefurika

Athari za tetemeko za ardhi ambapo jengo limeporomoka kabisa. Sehemu ya jengo hilo imeharibika vibaya huku kuta, sakafu na paa zikiwa vimeanguka na kusambaratika. Mambo ya ndani ya nyumba kama samani, mavazi na vifaa vingine vinaonekana vikiwa vimetapakaa kwenye kifusi.

Mkulima akiokota nyanya kwenye shamba anaonekana amevaa kofia ya majani shati ya mikono mifupi yenye ni sari na suruali. Huku akiinama akiweka nyanya kwenye kiboxi cha mbao kilicho mbele yake. Mazao ya nyanya yamepandwa kwa mstari kila mmea umefungiliwa kwenye fimbo ya kusaidia ukuaji wima.

Mtoto mdogo akiogea na kunywa maji safi kutoka kwenye bomba, anaonekana kuwa na kiu na anakunywa maji kwa mikono yake, hayo, yanaonekana kuwa safi na yanatoka kwenye kasi, mazingira yanaonekana, ni ya kijijini.

Mtoto mchanga alielezwa ndani ya kifaa maalumu cha kutunzia watoto wachanga waliozaliwa kabla ya wakati au wanaohitaji uangalizi maalumu wa kiafya. Kuna kigondoro jembamba ndani ya kifaa hicho na kuna vifaa mbalimbali vya kusaidia kupumua.

Mtu aliyeketi ofisini akiwa ameinamisha kichwa juu ya mikono, iliyosukwa, ishara ya msongo wa mawazo, mbele yake kuna kompyuta mpakato, kalamu na daftari, vinavyoashiria kazi, au maswala ya kiakili, mwanga wa asili unaingia kupitia dirisha kubwa, lakini hali ya uso wake, inaonyesha uchovu na majonzi.

Shamba lililopandwa vitunguu. Mimea vitunguu imemea vizuri kwa mstari iliyonyooka kwa udongo wa kahawia. Kwa umbali kuna miti na vichaka vinavyozunguka shamba hilo. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua kali na ardhi ni kavu, ikionyesha kuwa eneo hilo lina ukame.

Mmea mchanga unaoota karibu na mawe, katika eneo lenye mwanga wa kutosha na udongo wenye nyasi. Mmea wa aina hii hutumika katika tiba mbadala na kuandaa dawa za asili zinayosaidia mwili kujikinga na maradhi mbalimbali.